Mwanamme mchanga akiwa amesimama karibu na mti wa ndizi ulio jaa matunda yaliyo iva, amevalia kofia na fulana ya samawati, na anaonekana akishika au kukagua rundo la ndizi za manjano, nyuma yake kuna miti mingi ya ndizi yenye majani makubwa ya kijani kibichi, kuashiria kuwa yuko kwenye shamba la ndizi.

Banda la ng'ombe lenye ng'ombe wengi. Baadhi yao wakiwa wamelala chini kwenye nyasi kavu au matope. Ng'ombe hao Wana rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi na nyeupe. Wengine wamesimama na wanakula malisho yaliyowekwa kwenye vibanda vya kulishia.

Shughuli ya kisindika maziwa au kukusanya maziwa katika eneo la viwanda vidogo au shamba . Mwanaume mmoja aliyevaa kanzu nyeupe ya maabara na kofia nyeupe anaonekana akimimina maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma kwenda kwenye chombo kingine kikubwa cha chuma.

Mwanamke anayeweza kuwa mwanasayansi au mtaalamu wa maabara akiwa amevalia kofia nyeupe ya nywele na koti jeupe la maabara. Anashikilia bika yenye kimiminika cheupe labda maziwa na anachopoa kimiminika kutoka kwenye chupa ndogo yaplastiki ndani ya bika.

Bakuli la kioo lililojazwa na kitu cheupe kinachofanana na maziwa yaliyoganda au mtendi, kiyoyeko hicho kinaonekana kuwa na uvimbe mdogomdogo ambao ni dalili ya kuganda au mchakato wa kuchacha.

Migomba yenye ndizi nyingi zilizokomaa, zikiwa zimening'inia kutoka kwenye miti. Ndizi hizo zina rangi ya manjano iliyokolea, kuashiria ziko tayari kuvunwa. Nyuma kuna migomba mingine yenye ndizi bado mbichi za kijani na mimea mingine ya shambani.

Mhindi wa jani ambao umesha athiriwa na ugonjwa au wadudu ambapo sehemu ya juu ya mhindi imeharibika na kuwa nyeusi inaonekana kuna uharibifu mkubwa kwenye mhindi huo huku majani mengine yakionwkana kuwa na afya.

Shamba kubwa lililo pandwa migomba midogo. Migomba hiyo ina majani mapana na mabichi yaliyo simama. Udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi na kuna miti mingine kwa mbali. Picha inatoa taswira ya shamba la ndizi linalo anza kukua.

Shamba la migomba, ambapo migomba kadhaa inaonekana ikiwa imepandwa kwa safu. Chini ya migomba, kuna udongo na karatasi za plastiki zilizotandikwa ardhini. Pengine kwa ajili ya kuhifadhi unyevu au kuzuia magugu.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa bado zimeunganishwa kwenye mti wa ndizi . Majani makubwa ya kijani kibichi ya mti wa ndizi yanaonekana juu ya pempeni ya mkungu.

Soko la wazi au eneo la biashara la mazao. Likiwa limejaa migomba mingi ya ndizi mbichi zilizokatwa zimetandazwa chini. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa katika eneo hilo. Baadhi wameketi katikati ya migomba. Wakionyesha shughuli za kibiashara au kilimo.

Chombo kikubwa cha alumini mbele huku nyuma yake kukiwa na pikipiki mbili zilizobeba mitungi mingine ya maziwa. Mwanamme mmoja amesimama karibu na pikipiki moja na mwingine ameketi kwenye pikipiki nyingine.

Rundo la ndizi mbichi zilizokuwa zimetundikwa kwenye mti wa ndizi ,ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi na zimefunikwa kidogo na majani makubwa ya mti wa ndizi. Picha inaonyesha ukuaji wa asili wa ndizi.

Mwanamume akiwa amevaa suti ya kijani kibichi akikamua ng'ombe mwenye rangi ya kahawia na nyeupe. Ameinama chini huku akishika chuchu za ng'ombe na maziwa yakimiminika kwenye ndoo nyeupe iliyo chini yake.

Mwanaume amesimama karibu na mmea wa ndizi uliobeba mikungu mikubwa ya ndizi mbichi. Anaonekana akishika au kuonyesha ndizi hizo. Eneo linaonekana kuwa shamba au bustani.

Kundi la watu wakijishughulisha na kazi ya shambani, labda kuvuna au kukausha mazao ya kilimo yanayoonekana kama karanga au maharagwe yaliyotandazwa kwenye turubai chini. Watu wanne wanaonekana kwenye picha, mmoja amesimama mbele akiwa ameshika kijiti mwingine ameketi huku akivaa shati la kijani.

Shamba la migomba, ambapo migomba mingi imepangwa kwa safu. Migomba hiyo ina ndizi mbichi, bado hazijaiva zikining'inia kutoka kwenye mti. Udongo unaonekana kuwa wa rangi nyekundu au kahawia, na kuna majani mengi ya migomba yaliyokauka chini.

Pikipiki ikiwa imebeba vyombo vingi vikubwa vya chuma mgongoni na pande zake, ikitembea barabarani. Kuna magari mengine na watu kwa mbali, ikionyesha shughuli za usafirishaji.

Mfanyakazi wa shamba amevaa koti la njano, kofia ya njano na barakoa, akimnyunyizia ng'ombe mweusi na mweupe dawa kwa kutumia kifaa cha kunyunyizia cha Farmet alicho beba mgongoni mwake.

Mwanamke labda mkulima amesimama karibu na shina kubwa la ndizi lililojaa matunda mabichi. Amevalia shati jeupe na aproni yenye mistari na anaonekana akitazama au kushika rundo la ndizi huku akiwa amezungukwa na mimea mingine ya ndizi.

Kishada kikubwa cha ndizi mbichi, zikiwa bado zimeungana kwenye mti wa ndizi, kishada hicho ni cha rangi ya kijani kibichi, kuashiria kuwa ndizi bado hazijaiva, mti wa ndizi una majani makubwa na magumu na chini yake kuna udongo wenye majani makavu na mabaki ya mimea.

Mwanamume akisimama karibu na mti wa ndizi, akishika mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva, zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Amevalia shati na kahawia na koti la samawati. Majani makubwa ya migomba yanaonekana juu na pembeni, ikionyesha mazingira ya shamba la ndizi.

Ng'ombe mwenye rangi nyeupe na madoa meusi akikamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Ng'ombe huyo amesimama ndani ya eneo la kufungia, lenye ukuta wa surungi na vizuizi vya chuma.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanaume, akiwa ameinama na kumkama ng'ombe mkubwa mweusi na mweupe. Amevalia kofia ya samawati na nyeupe, shati la rangi nyepesi na buti nyeusi na anaweka ndoo chini ili kukusanya maziwa.

Soko kubwa au eneo la wazi lenye rundo kubwa la ndizi mbichi, ndizi hizo bzdo zikiwa kijani kibichi zimewekwa rundo kubwa chini na baadhi zimefungwa pamoja , nyuma kuna malori mawili makubwa yaliyo palia ndizi na watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi au kununua bidhaaa hizo.

Rundo la ndizi mbichi, zikiwa bado zimeunganishwa kwenye mmea na zimezungukwa na majani makubwa ya ndizi . Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi. Na baadhi yao zina madoa madogo meusi.

Wanaume wawili wakiwa katika chumba kinachoonekana kama kiwanda kidogo cha kuzindika maziwa au chakula .wote wamevaa nguo nyeupe za kazi, vifuniko vya nywele, barakoa zikionyesha kuzingatia usafi.

Rundo kubwa la ndizi zilizokomaa, nyingi zikiwa zimepangwa sakafuni kando ya ukuta na kiasi kingine kikiwa ndani ya kreti ya plastiki ya kijivu. Ndizi hizo zina rangi ya manjano zikionyesha ziko tayari kuliwa au kuuzwa.

Kundi la ng'ombe wakiwemo mweusi na mweupe wakiwa wamesimama chini ya banda la miti na majani linalotoa kivuli mbele yao kuna rundo kubwa la mabaki ya mazao kama vile mabwaya ya mahindi au miwa yanayo tumika kama chakula cha mifugo au matandiko.

Banda la kisasa la ngombe wamepangwa kwenye vipanda maalum na wanashughulika kula malisho banda hilo lina sehemu za kulisha ngome zilizoundwa vizuri na lango la chumba katikati linaloelekea kwenye eneo lingine.

Mkulima mwanaume akitabasamu akiwa ameshika mhindi mchanga kwenye shamba la mahindi . Amevaa shati la rangi ya zambarao na kofia ya kusuka. Majani ya mahindi marefu yanazunguka yakionyesha ukuaji mzuri wa mazao.

Mwanamke akikama ng'ombe shambani. Mwanamke huyo amevalia shati ya miramba ya samawati na kijani na suruali ya samawati na anaonekana akitabasamu kwa furaha. Ameshika chupa ya maziwa iliyo tengenezwa kwa mbao au udongo huku akikama ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi.

Migomba mitatu mikubwa iliyokuwa imebeba ndizi nyingi sana zikiwa bado mbichi na zenye rangi ya kijani. Migomba hiyo imejazana ndizi kutoka chini hadi juu zikionyesha mavuno tele

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimepangwa kwa wingi, labda katika soko au gala. Zimekusanywa katika minyororo au mikungu mikubwa. Nyuma kuna watu na mimea ikionyesha mazingira ya nje, labda sokoni au shambani.

Shamba la mahindi, ambapo mimea ya mahidi bado ni michanga lakini, imeanza kukua vizuri. Ikiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na kuna nyasi chache, zilizoota kati ya mimea.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara na kofia nyeupe wakishuhudia mwanamke mmoja akifanya onyesho au jaribio. Mwanamke huyu anashikilia kifaa chenye ncha ndefu juu ya chombo cha chuma.

Mwanamke akitabasamu na kukaa chini katikati ya shamba lenye mimea mirefu anaonekana amevaa fulana nyeusi yenye picha na suruali nyeusi , mimea mirefu kama mahindi inaonekana nyuma yake na pembeni hiki mimea mifupi na kijani ikiwa imemzunguka.

Shamba la migomba ambapo migomba mikubwa iliyokomaa imepandwa kwa safu, mbele kuna udongo wazi na mimea midogo michanga labda migomba mipya mazao mengine. Anga ni ya samawati na mawingu meupe ikionyesha Hali ya hewa nzuri.

Wanaume wawili kwenye mazingira ya vijijini. Mwanaume mmoja amevalia koti la rangi ya kahawia na suruali nyeusi, akimimina maziwa kutoka ndoo nyeupe kubwa kwenda kwenye mkebe wa chuma uliokuwa kwenye toroli la pikipiki.

Kishaga kikubwa cha ndizi zilizokomaa na zilizoiva zenye rangi ya manjano, ndizi hizo zimekatwa kutoka kwenye mgomba na shina lenye rangi ya kijani la mgomba linaonekana likishikinia kishada hicho.

Ngombe wawili, mmoja akiwa karibu na mbele na picha akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa, ngombe huyo ana rangi nyeusi na nyeupe, mashine ya kukamua maziwa imeunganishwa kwenye chuchu zake.

Mchakato wa uzalishaji kiwandani. Ambapo poda au chembechembe zenye rangi ya njano nyepesi zinazotiririka kutoka kwenye mashine ya chuma, na kuanguka kwenye mkanda wa kusafirishwa. Poda hiyo inaonekana kuwa nyingi na inasambaa kwenye mkanda.

Shamba la mahindi ambalo limekauka Kabisa, labda kutokana na ukame au ukosefu wa maji. Majani ya mahindi yote yamekuwa kahawiya na yamekuka yakionyesha dalili ya ukosefu mkubwa wa unyevu.

Kishada cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa bado zimeungana kwenye shina lake na zimezingirwa na majani mapana ya mgomba. Ndizi hizi bado hazijaiva na zina ning'inia kutoka kwenye mti wa ndizi.

Eneo la mashamba au bustani yenye mimea mingi ya kijani kibichi, kati kati kuna mmea wa migomba, na mingine mingi kama mahindi au nyasi ndefu inaonekana pembeni, pia kuna rundu la udongo mwekundu likionyesha labda, kuna shuguli za kilimo au ujenzi zimefanyika.

Sufuria iliyojaa kiyoevu cha rangi ya njano na vipande vyeupe vinavyoelea ndani yake, vinavyofanana na mchakato wa kutengeneza jibini .Kuna mwiko wa mbao ndani ya sufuria ukikoroga au kuonyesha utayari wa kugoroka mchanganyiko huo.

Migomba iliyo na ndizi ambazo bado hazijaiva, zikiwa zimefunikwa kwa plastiki ya samawati. Kufunika ndizi kwa plastiki husaidia kuzilinda kutokana na wadudu na magonjwa, na pia husaidia katika mchakato wa kuiva vizuri.

Mahindi yaliyokaushwa, yakiwa bado kwenye maganda yake, yamening'inizwa kwenye kamba ndefu ndani ya jengo lenye kuta za mbao. Mbinu hii hutumika kuhifadhi mahindi, hasa baada ya mavuno, ili yasiharibike na kuhudumu kwa muda mrefu.

Mwanamke amesimama katika shamba la migomba lenye miti mirefu na majani makubwa, ametazama chini na inaonekana ni kama anakugua mashimo au mifereji iliyotengenezwa ardhini labda kwa ajili ya kupanda mimea mingine au umwagiliaji.

Watu watatu ndani ya chumba. Wote wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara, kofia za nyavu kichwani na buti nyeupe za mpira, kuashiria mazingira ya usafi kama vile, kiwanda cha chakula au maabara.

Mwanamke labda mwanasayansi au fundi wa maabara, akiwa amevaa koti jeupe la maabara, glovu za samawati, barakoa na kofia ya nywele ya kijani kibichi. Anafanya majaribio au uchunguzi fulani, akishika chupa nyeupe na kifaa cha kupimia.

Gala au stoo iliyojaa marobota mengi ya majani makavu yakiwa yamepangwa kwa ustadi katika mirundo mirefu na mikubwa, baadhi ya marobota yamewekwa juu ya palleti za mbao, chini kuna majani yaliyotapakaa na kijiti kimoja kimeegeshwa kwenye rundo la marobota.

Mwanamume mchanga amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi ambazo zimevunwa ameegemea kwenye mti au nguzo ya mbao na amefaa fulana na suruari ya jeanes pamaoja na viatu vinavyo fanana na buti.